Duka la viatu hasa likionyesha viatu vya kiume vya aina suti au vya kizazi. Viatu vingi vinaonekana ni vya rangi nyeusi au hudhurungi iliyokoza na vimetengenezwa na ngozi iliyong'aa.

Mikanda mingi ya ngozi iliyoning'inizwa ikiashiria kuwa ni duka la mikanda au sehemu ya kuhifadhia. Mikanda hiyo ina rangi mbalimbali kama vile kahawia na nyeusi.

Gari dogo jeusi lililokuwa limeegeshwa nje. Gari hilo lina milango minne na vioo vya rangi ya hudhurungi. Magurudumu yake yana rimu za fedha. Nyuma ya gari kuna taa nyekundu na nyeupe na bati na leseni. Mbele ya gari kuna barabara iliyojengwa kutumia mawe na kufinyanga.

Sehemu ya ndani ya gari, hasa upande wa dereva na dashibodi. Kiti cha dereva na kiti cha abiria wa mbele vinaonekana vikiwa na rangi ya kahawia isiyokolea, Kuna usukani mweusi wenye nebu katikati. Dashibodi Ina skirini ya redio au mfumo wa burudani.

Sehemu ya ndani ya gari upande wa dereva. Mlango wa dereva uko wazi ukionyesha viti vya gari vilivyofunikwa kwa kitambaa cheusi au kijivu. Usukani wa gari unaonekana wazi mbele na dashibodi ina vifaa mbalimbali.

Gari la kifahari ya rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae. Nyuma ya gari, kuna jengo linaloonekana kua mkahawa au duka, lenye mwavuli mwekundu na viti nje. Kuna mwanga wa jua, unaoangaza eneo hilo.

Gari dogo la abiria likiwa limeegeshwa barabarani. Gari hili lina rangi nyeupe na lina madirisha yenye vioo vya giza. Juu ya kioo cha mbele upande wa kushoto kuna kibandiko cha rangi ya samawati.

Gari jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa au likitembea polepole barabarani. Gari linaonekana kuwa safi na lina nembo nyuma. Nyuma ya gari kuna jengo na miti na anga linaonekana kuwa jeupe na lina mawingu kidogo.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha iliyo metameta, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye vigae vya mawe vilivyopangwa, gari hili lina milango minne na vyoo vikionyesha umaridadi na faragha.

Gari jeusi la kifahari likiwa limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho ya gari au karakana. Gari hilo linaonekana kuwa safi na la kung'aa. Kwa nyuma kuna madirisha makubwa yasiyoakisi mazingira ya nje.

Mambo ya ndani ya gari hasa upande wa abiria wa mbele na sehemu ya dereva. Kiti cha abiria kipo wazi na kinaonekana kimetegenezwa kwa kitambaa cheusi au kijivu. Paneli ya dashibodi inaonekana vizuri ikiwa na husukani.

Gari aina ya matatu likiwa limeegeshwa katika eneo la wazi lenye mandhari ya milima au miamba mirefu iliyochongoka. Gari hilo lina rangi ya kijivu isiyokolea.

Sehemu ya ndani ya gari hasaa upande wa dereva na sehemu ya abiria ya mbele. Dashbodi ya gari ina rangi mbili sehemu ya juu ya kijivu iliyokolea na sehemu ya chini beige. Kwenye dashbodi ya juu kuna redio au mfuko wa burudani wa gari katikati.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu, magari hayo yana rangi ya miundo mbalimbali na yanaonekana kuwa yameegeshwa kwenye sehemu ya wazi kama vile uwanja wa maegesho au kituo cha kuuzia magari. Anga linaonekana kuwa jeupe likionyesha labda ni siku yenye mawingu au kuna mwanga mwingi.

Sehemu ya ndani ya gari. Upande wa dereva na abiria wa mbele. Viti vya mbele, kiti cha dereva na kile cha abiria, vimefunikwa kwa kitambaa cheusi au chenye rangi nyeusi sana.

Gari likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea. Linaonekana liko katika hali nzuri. Upande wa mbele taa za gari na grili zinaonekana wazi. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha upande wa abiria wa mbele na sehemu ya dereva.

Gari jeupe lenye nambari ya usajili ya KDH 990 J limesimama kando ya nyumba.

Soko kubwa la wazi au la ndani lililojaa ndizi. Ndizi nyingi zimepangwa kwenye meza za mbao na makasha, zikionyesha wingi wa matunda haya. Baadhi ya ndizi zimeiva na zina rangi ya jano huku zingine zikionekana kuwa bado mbichi au zenye rangi ya kijani.

Duka la wazi au soko la nguo na viatu likiwa na mkusanyiko mkubwa wa viatu na ngozi vya kiafrika vilivyorembeshwa. Viatu hivi vimepangwa na kutundikwa kwa uzuri ukutani.

Duka au soko la mboga na matunda. Mbele kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizoiva zikiwa zimerundikwa juu ya rundo la pili la mboga za kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna rundo la mboga ya rangi ya njano nyepesi au kijani kibichi,l. Chini kuna karoti chache za rangi ya machungwa zinazoonekana.

Mkusanyiko wa matunda yakiwa yamepangwa kwa eneo pana pengine sokoni au katika duka la matunda. Matunda yamepangwa kulingana na aina zake. Upande wa juu kushoto kuna chungwa na ingawa ni matunda machache juu yaliyopangwa vizuri.

Bidhaa za shambani zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa, labda sokoni au kando ya barabara. Kuna ndoo kadhaa zilizojazwa viazi zikiwa zimepangwa kwa safu. Chini ya ndoo hizo kwenye kitambaa cha rangi ya zambarau, kuna karoti nyingi zilizopangwa vizuri.

Soko lenye shughuli nyingi. Likiwa na paa la bati la rangi ya samawati na nyeupe, na baadhi ya sehemu zikiwa zimefunikwa na turubai la njano na nyeusi

Duka la nyama. Wanaume wanaonekana kuwa wauzaji wa nyama. Wamesimama nyuma ya kaunta kubwa yenye nyama iliyopangwa. Wengi wao wamevalia makoti meupe ya kazini na aproni nyekundu, kuonyesha usafi na usalama wa chakula.

Soko kubwa la ndani lenye watu wengi na bidhaa mbali mbali. Kuna meza au masunduku mengi yaliyojazwa na matunda na mboga kama vile: parachichi na ndimu, yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wengi, wao wakiwa wanawake wanaonekana wakitembea kati ya vibanda, baadhi yao wakiuza na wengine wakinunua.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa la wazi na limefunikwa na turubai au mabati ya kuzuia jua. Katikati, kuna mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki akiangalia kando kidogo na kutabasamu. Amevalia shati la rangi nyepesi. Mbele yake kuna rundo la mboga ya majani za kijani kibichi.

Pambo lenye rangi nyingi labda mkufu au kifaa cha mapambo limefuma kwa shanga ndogo ndogo zenye rangi mbalimbali kama vile samawati, njano, nyekundu, kijani na nyeusi zilizopangwa kwa ruwaza za kuvutia na mistari iliyo nyooka na iliyo pinda.

Soko la ndani au soko la matunda na mboga; likiwa na vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha, kuna mtu aliyevaa nguo ya kijani kibichi, akionekana nyuma ya kibanda kilichojaa matunda na mboga za aina mbalimbali.

Matunda mengi yamepangwa kenye vikapu, mifuko na meza yakiwa na rangi mbalimbali.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa mtindo wa bunge ikiwa na paa la rangi ya kijivu isiyokolea. Kuta wa nyumba una mchanganyiko wa rangi ukiwa na mistari ya matofali ya rangi ya manjano, kijivu. Madirisha ni makubwa na yana fremu nyeusi au kahawia iliyokolea. Mlango mkuu unaonekana ukikua katikati ya nyumba na una rangi nyeusi.

Jengo la makazi, linaoenekana kama nyumba kubwa ya kifahari au sehemu ya makazi ya kisasa. Nyumba hio ina paa la rangi ya kahawia au hudhurungi. Na kuta zake ni nyeupe au rangi ya kufifia.

Nyumba moja ya kisasa iliyojengwa kwa matofali, yenye rangi tofauti yakiwemo ya kahawa, machungwa na kijivu. Nyumba ina paa la vigae la rangi ya kijivu na madirisha makubwa yenye fremu nyeusi.

Jengo la gorofa mbili ambalo bado liko katika hatua za ujenzi. Jengo hilo limejengwa kwa matofali na saruji na baadhi ya nguzo na chuma za ujenzi, zinaonekana zikichomoza juu ya gorofa ya kwanza.

Jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa la kisasa. Jengo lina balkoni nyingi zenye vizuizi vya kioo zinaonyesha muundo wa kipekee wa kuvutia. Rangi ya jengo linaonekana kuwa nyeupe na kijivu.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizofungwa amesimama mbele ya rafu ndefu zilizojaa bidhaa dukani. Amevaa shati la waridi na suruali nyeusi. Mkono wake wa kulia umenyooka kuelekea rafu akionekana akichagua au kuweka kitu kwenye rafu.

Duka kubwa la reja reja lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu pande zote mbili. Kuna wateja wawili, mmoja akiwa amesimama karibu na trolley la ununuzi wakichagua bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka enye rafu mbili zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto rafu zimejaa chupa za vinywaji au sabuni za maji zenye rangi ya machungwa na manjano zikiwa zimepangwa kwa safu nadhifu, kila rafu ina bidhaa nyigi za aina moja.

Duka la pombe kwenye sehemu ya juu kuna bango kubwa lenye maneno yaliyoandikwa Kwa herufi kubwa ziking'aa na pia kuna alama ya glesi ya mvinyo. Ndani ya duka, rafu imejaa chupa mbalimbali za vinywaji zikiwemo pombe Kali, mvinyo na bia.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Ikionyesha foleni ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zilizo upande wa kushoto zimejaa bidhaa nyingi. Zikionekana kuwa pakiti za chakula au vitafunwa. Zikiwa zimepangwa vizuri kuanzia chini hadi juu. Sakafu ni ya vigae safi vyenye rangi ya kijivu isiyokolea.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa rafu zilizojazwa bidhaa za chakula cha mbwa. Kwenye rafu hizo kuna mifuko mingi ya ukubwa tofauti yenye chapa mbali mbali za chakula cha mbwa.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Rafu hizo zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo dawa ya meno, sabuni na bidhaa nyingine za usafi binafsi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna safu za bidhaa zilizopangwa kwa rafu na stendi zikionyesha bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, nguo na vitu vengine vinaonekana vikiwa vimepangwa kwenye meza na rafu.

Safu ya baiskeli ya watoto likiwa limepangwa ndani ya duka au gala. Baiskeli hizi zina rangi mbalimbali na bidhaa zina viti vya ziada vya nyuma au vikapu mbele. Nyuma ya baiskeli kuna rafu zenye bidhaa zingine na ngazi au stedi ya chuma.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana wazi zikionyesha wingi au vitu vinavyouzwa. Kuna mteja mmoja anayesukuma trolley la ununuzi.

Safu ndefu ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka la jumla. Rafu zimejaa pakiti za nafaka za watoto na bidhaa nyingine nyingi za vyakula na vinywaji. Mtu mmoja anaonekana akiwa mbali, akitembea kando ya rafu hizo.

Sehemu ya duka kubwa au duka kuu hasaa eneo la bidhaa za maziwa na mikate. Mbele kuna rafu nyingi zilizojaa pakiti ya mikate iliyofungwa zikiwa zimepangwa kwa wingi.

Duka kubwa la bidhaa hasa sehemu ya matunda na mboga. Mbele kabisa kuna rundo kubwa la matikiti maji yaliyokatwa na yasiyokatwa yakionyesha ndani ya rangi nyekundu ya kuvutia. Karibu na matikiti maji kuna masunduku yaliyojaa mboga na majani.

Mtu huyu amesimama mbele ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za michuzi au vinywaji zikipanguzwa vizuri. Bidhaa hizo zina rangi mbalimbali zikionyesha wingi wa chaguo. Rafu zinaonyesha kuwa ni duka kubwa.

Quickmart supermarket ina mazingira mazuri nje, huku kukiwa na maua na troli za kusukuma mizigo zilizopangwa nje ya duka kwa ajili ya wateja.